Hili ni duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali. Rafu nyeupe zimewekwa kuta zote mbili zikiwa zimejaa chupa za manukato na bidhaa nyingine ndogo zikiwa zimepangwa vizuri. Katika sehemu ya mbele ya duka, kuna meza ndefu za kuonyesha bidhaa zenye kioo zikiwa na mikufu, pete na saa. Mwangaza mweupe kutoka kwenye taa za dari unamulika bidhaa na kufanya duka lionekana maridadi na kuvutia. Kwa jumla, hali hii inaashiria duka la zawadi, vito au manukato.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la nguo au idara ya maduka likiwa limepangwa vizuri na bidhaa mbalimbali zikiuzwa. Kuna safu za nguo zilizoning'inizwa kwenye rafu pamoja na viatu vilizopangwa kwenye rafu. Taa nyingi zimewekwa kwenye dari nyeupe zikitoa mwanga wa kutosha kwenye sehemu hii. Sakafu ni nyeupe na safi, duka linaonekana kuwa la kisasa na lina nafasi kubwa likitoa uzoefu mzuri wa wanunuzi bei vile 4100 na 1000 zinaonekana kwenye bagi harafu zikiashiria bei za bidhaa.

Hii, ni sweta ya rangi ya kahawia isiokolea, likiwa limening'inia kwenye kishikio, ndani ya duka la nguo. Sweta hili, lina kofia kubwa na mfuko mbele mkubwa. Label ya bei, au chapa ya Mrprice inaonekana likiwa limening'ia kwenye sweta hii. Nyuma ya sweta hii, kuna nguo nyingine zilizopangwa kwenye vurugu, zikiashiria kuwa ni ndani, ya duka la rejareja.

Hili ni duka la nguo likiwa na suti nyingi za kiume zilizopangwa kwa uangalifu kwenye reki. Kuna safu mbili za suti za juu na za chini, zikijaza karibu sehemu nzima ya duka. Suti hizo zina rangi na mitindo mbali mbali, bluu, nyeusi, kijivu na nyingine zenye miraba. Kila suti inaonekana ikiwa na lebo yake ya bei au taarifa nyingine ikionyesha kuwa zinauzwa.

Hili ni duka la nguo lililojazwa na mavazi mbalimbali yaliyopangwa kwenye rack na pia kuonyeshwa kwenye rafu. Kuna nguo za rangi tofauti, tofauti na mitindo mbalimbali. Rangi ya waridi imetumika katika mapambo ya ndani ya duka, ikiwemo nguzo na pazia, jambo linaloweza kuvutia wateja. Kwa kuzingatia bidhaa na jinsi duka lilivyopangwa inaonekana kuwa duka la kisasa la rejareja la nguo, labda likilenga wanawake au mitindo ya jumla.

Hili ni rundo kubwa la nguo mbali mbali, hasa, sweta na jaketi zikioneshwa au kuuzwa. Nguo hizi zinaonekana kua za mitumba, kutokana na jinsi zilizopangwa na wingi wake. Zimepangiwa kwa namna ya kuzitundika na zingine zimetupwa rundo, zikionyeshana aina mbali mbali za rangi, mtindo, na ukubwa. Mandhari ya nyuma haijatoka wazi, lakini inahashiria mazingira ya soko la wazi au duka la nguo za mitumba.

Hili ni duka la nguo za wanaume. Ndani ya duka kuna mashati aina na rangi tofauti yaliyoanikwa kwenye wima ya wavu wa chuma. Pia kuna nguo nyingine nyingi zilizopangwa kwenye wima na rafu upande wa nyuma. Duka lina mpangilio mzuri na linaonekana kuwa la kisasa likiwa na taa nyingi na nafasi ya kutosha kwa wateja kuvinjari bidhaa. Mtu wa sanamu amevaa mavazi ya maonyesho upande wa kulia.

Hili ni duka la nguo lililojaa nguo mbali mbali zikiwemo blausi, magauni na sweta zilizopangwa kwenye reki. Nguo hizo zina rangi nyingi tofauti na baadhi ya reki zimeandikwa sell . Sakafu ina vigae vyenye muundo na kuna watu wachache wanaonekana kwa mbali kwenye duka. Ujumla inaonekana kama duka la rejareja la nguo.

Hili ni duka dogo la nguo, labda kwenye soko au stendi ya biashara. Nguo mbali mbali kama sweta, mashati na blausi na zimepangwa kwa wingi kwenye vipande vya chuma na vibati vilivyo ndani ya duka hilo. Kuta zimepambwa kwa karatasi za rangi ya mawe, na kuna taa ya umeme juu inayotoa mwangaza mkali. Pia kuna rafu zilizojaa nguo zilizowekwa kwenye mifuko ya plastiki, na chupa ya maji imewekwa juu ya meza ndogo upande wa chini.

Hii ni sehemu ya duka inayouza nguo za ndani za wanawake hasa sidiria na chupi. Zimepangwa vizuri kwenye chuma zikiwa na ukubwa na bei tofauti. Rangi zinazoonekana ni pamoja na nyekundu iliyofifia, kijivu na rangi ya ngozi.

Hii ni sehemu ya ndani la duka la nguo ambapo nguo na viatu vimepangwa kwenye rafu na standi. Kuna sehemu mbalimbali zikiwemo ladies clothing ama nguo za wanawake na kids clothing , kama inavyoonekana kwenye mabango mekundu juu. Sakafu ina vigae na duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi. Kwenye kona ya kulia, kuna bango linaloashiria maximum on all clothes and shoes for ladies and kids , likionyesha kuna ofa maalum.

Hili ni duka la nguo na viatu za kisasa, ndani ya duka kuna rafu zilizo na mavazi mbalimbali kama mashati, fulana zenye michoro ya mfupa ya kichwa na sweta. Kuna pia sehemu maalum ya kuonyesha viatu vya wanaume vilivyo pangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye ukuta na meza katikati. Sakafu ni ya marumaru ya kisasa, na taa za dari zinatoa mwanga wa kuvutia kuonyesha mazingira ya kuvutia ya biashara hii ya nguo na viatu.

Hii ni sehemu ya duka inayouza miwani ya jua. Miwani hiyo imepangwa kwa ustadi kwenye stendi za wima ukutani, zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali. Pembeni kuna rafu zenye viatu zikionyesha kuwa duka la mavazi au vifaa vya mtindo. Mazingira ya duka ni safi na yamepangwa vizuri kwa ajili ya wateja kuchagua bidhaa kwa urahisi.

Hii ni sehemu ya duka la bidhaa za mitindo. Kuna mifuko ya mikononi, mitandio yenye muundo wa almasi, wochi za kisasa na mapambo ya dhahabu kama hereni, pete na mikufu iliyowekwa kwenye viboxi vya maonyesho. Bidhaa izo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu nyeupe dhidi ya ukuta wa rangi ya krimu na tani ya nyepesi zinaangazia bidhaa izo za kuvutia wateja.

Hili ni duka la nguo hususan mavazi ya mtindo ya Kiafrika. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye wavutaji ama hangers na zina rangi mbali mbali zenye mvuto. Pia, kuna marobota manne yaliyoonyeshwa kwa ajili ya kuonyesha mitindo tofauti ya mavazi. Mandhari ya duka ni nadhifu na limepangwa vizuri. Linaonekana kuvutia wateja.

Pichani ni safu ya makoti ya suti ya wanaume yaliyopangwa kwenye mpangilio nadhifu katika duka la kuuza mavazi. Makoti haya yanapatikana katika rangi tofauti tofauti kama vile buluu, kijani na dhahabu. Mpangilio huu unaonyesha mazingira ya duka la kisasa la kuuza mavazi rasmi au ya ofisini.

Hii ni sehemu ya duka au soko la kuuza nguo na mizigo ya mitumba. Kuna nguo nyingi za rangi tofauti zikiwa zimepangwa kwenye wamiliki wa nguo kama hangers , pamoja na mabegi mbali mbali yaliyopangwa juu ya reli. Bei ya bidhaa inaonekana imeekwa wazi. Mfano, baadhi ya bidhaa zimeandikwa 150 , kumaanisha zinauzwa kwa shilingi mia moja na hamsini. Ni mazingira ya kibiashara ya mitumba yenye mpangilio mzuri.

Hili ni duka la Levi's ambalo ni maarufu kwa kuuza jeans nguo zingine za denim . Vioo za mbele zina maandishi makubwa ya Calvin Jeans na dolly za maonyesho zilizovalishwa mavazi tofauti kuonyesha miili tofauti. Kuna nguo pia ambazo zimepangwa katika mpangilio mzuri wenye rafu zilizo ndani ya duka hiyo.

Hili gari aina ya Subaru Outback rangi ya kijivu yenye nambari ya usajili KCQ 052X. Gari hili lina muundo wa SUV, lina madirisha yenye giza na linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya ukuta wa uzio wa chuma. Taa za nyuma na mwonekano wake unaonyesha kuwa ni gari la matumizi ya familia au safari linalofaa barabara za lami na sehemu za mashambani.

Haya ni magari mengi ya aina tofauti yakiwa yamepaki katika sehemu maalum ya maegesho. Huenda ni katika eneo la biashara ya magari au duka la kuza magari. Sakafu ni ya vigae na inaonekana kuwa safi na mazingira kuwa tulivu. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa ni sehemu ya mijini. Mazingira ni safi na magari yanaonekana kuwa mapya au yaliyotumika kidogo.

Hili ni gari la kifahari la zamani likuwa limeegeshwa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe ya mraba. Gari hilo lina rangi ya kijivu fedha na mabango na kingoda cha kahawia. Lina taa kubwa za mbele, magurudumu yenye spoka za mbao na sanduku ambalo limefungwa kando ya kigoda. Nyuma ya gari kuna ukuta uliofunikwa na mimea mizabibu na lango la chuma. Anga inaonekana kuwa na jua, ikipendekeza mchana.

Hili ni jengo la kisasa lenye kuta na vioo linaloonekana kuwa ni kituo cha kuuza magari. Mbele ya jengo hilo kuna magari ya kisasa yaliyopakiwa Kwa mtindo wa kuonyesha bidhaa. Maegesho yapo safi na mazingira yanaonekana kuwa nadhifu na ya kubiashara .Hali ya anga ni ya wazi ikiashiria kuwa ni ya mchana yenye Hali nzuri ya hewa.

Haya ni magari matano yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari la mbele kabisa upande wa kulia ni jeusi likifuatwa na gari jeupe. Upande wa kushoto, kuna gari aina ya pickup lenye trela nyuma na nyuma yake kuna sehemu ya gari jingine jeupe . Mazingira yana miti na mimea mingine.

Hili ni gari la rangi ya manjano lenye mistari ya rangi nyeusi upande wa juu na pembeni. Gari hili lina muundo wa zamani na lina nambari ya usajili KPF 200. Limeegeshwa kwenye nyasi karibu na ukuta wa mawe.

Huyu ni mwanamke akichunguza gari ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Anaonekana akipanga kioo cha kuangalishia cha ndani ya gari, huku mwanaume mwenye ndevu, anayeonekana kua muuzaji au msaidizi, akimwangalia na kutabasamu nyuma yake. Inaashiria kua mwanamke huyu anafikiria kununua gari au anachunguza vipengele vyake.

Hili ni lori la kubebea magari ambalo lina magari kadhaa juu yake. Lori hilo lina magari madogo na gari la kubebea mizigo aina ya vaa jeupe. Magari yote yamefungwa vizuri kwenye lori la kubebea ili kuhakikisha usalama wakati wa usafirishaji. Mazingira yanaonekana kuwa nje labda barabarani au kwenye eneo la kuhifadhi magari na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika, hii inaashiria mchakato wa kusafirisha magari kutoka eneo moja hadi jingine.

Hili ni gari la zamani la kijani likionekana kama land rover ya kwanza lilokuwa limehegeshwa barabarani ,lina muundo wa wazi bila paa sehemu ya nyuma imefugwa na kingo za juu. Magurudmu yake ni meupe na namba ya usajili ni ya Kenya ambayo ni KEB 974 na inaonekana wazi nyuma.

Hili ni gari kubwa aina ya Suv, lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba kinachoonekana kama chumba cha maonyesho ya magari. Gari hilo lina muundo wa kisasa na magurudumu yenye rimu za kuvutia. Kuna madirisha makubwa na milango ya vioo kwa nyuma, ikionyesha mwangaza wa kutosha ndani ya chumba hicho. Sakafu ni nyeupe na ina vigae na kuna gari lingine linaloonekana kwa mbali upande wa kushoto.

Mwanamke na mwanaume wamesimama nyuma ya kaunta ndefu inayofanana na kaunta ya mapokezi au huduma kwa wateja, labda ndani ya duka la kuuza magari au ofisi ya kisasa. Mwanamke ameelekea kaunta na anaonekana akitabasamu kidogo huku mwanaume akisimama wima na kutazama kamera. Nyuma yao kuna madirisha makubwa yanayonyesha magari na mazingira ya nje.

Hili ni gari dogo lililo pakwa rangi ya chungwa inayo ng'aa likiwa lime egeshwa kwenye sehemu ya udongo au tope, magurudumu yake yana rimu nyeusi na rangi ya chungwa iliyo lingina na rangi ya gari. Nyuma ya gari hilo kuna majengo kadhaa yanayo onekana kuwa maduka au biashara ndogo ndogo moja likiwa na bango la Morning Bad Insurance Services pia kuna magari mengine yaliyo egeshwa karibu likiwa gari jekundu na jengine jeupe. Anga lina onekana kuwa wazi na kuna mwanga wa kutosha.

Hili ni gari aina ya Toyota S yenye nambari wa usajili KDC 809P lililo pakiwa kwenye maegesho ya kituo cha biashara usiku, gari hilo lina rangi la fedha na linaonekana kuwa wa usafirishaji wa abiria. Katika nyuma kuna majengo ya biashara yenye nembo za kampuni mbali mbali kama vile Blue Sky na Cooperative Bank . Mandhari ina mwanga wa taa za jioni na mazingira ni safi na ya kisasa.

Huu ni mistari ya magari mapya meupe yakiwa yamepangwa kwa mpangilio kwenye maegesho ya lami chini ya anga la buluu lenye mawingu. Magari haya yanaonekana kuwa aina ya tofauti ya SUV na Sedan yakiwa tayari kwa mauzo au kukodishwa.

Hili ni gari jeupe aina ya suzuki, likiwa limeegeshwa barabarani. Gari lina nambari ya usajili ambayo ni KDH 990J, na linaonekana katika mazingira ya eneo lenye miti na ua pembeni, chini ya anga lenye mawingu madogo na jua.

Hili ni gari aina ya Toyota Hilux 4x4 la rangi nyeusi lililopigwa picha kwenye anga la nyeusi. Gari lina mwonekano wa nguvu na lina vifaa vya ziada kama paa hifadhi nyuma. Kando ya gari kuna mtu aliyevaa kofia ya kijivu na fulana ya kijani. Mazingira yana miti mingi na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Hili ni gari la kale aina ya Mercedes Benz , kutokana na muundo wake. Gari hilo lina rangi ya kijivu cheusi na milango yake ya upande wa dereva imefunguliwa. Linaonekana limesimama chini ya banda au sehemu iliyoezekwa na kuna magari mengine yaliyofunikwa nyuma yake. Inaonekana kama gari hilo linahitaji marekebisho au ni gari la samani ambalo bado linatunzwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ikionyesha upande wa abiria wa mbele na sehemu ya dereva. Viti vimefunikwa na vitambaa vyeusi na kuna dashibodi nyeusi yenye usukani. Gari linaloonekana kuwa la kisasa likiwa na paa la kioo na mfumo wa gia wa moja kwa moja ama automatic . Mlangoni, upande wa dereva, umefunguka ukiruhusu mwanga kuingia ndani. Nje ya gari kuna ukuta wa matofali unaoonekana kupitia dirishani.

Watu watatu wakiemo mwanamke mmoja na wanaume wawili wako katika ofisi ya kuuza magari. Wawili kati yao ambao wako katika upande wa mbele wanaonekana kuwa wateja waliotabsamu, huku wakipokea funguo kutoka kwa mfanyakazi mmoja wa duka hilo. Lile linaashiria kuwa wamekabilishwa ununuzi wa gari na wanafurahia mchakato huo. Mazingira yanaonekana ya kiofisi yenye karatasi, kompyuta na magari yanayonekana nyuma.

Mwanaume aliyeketi ndani ya gari na mwenye tabasamu anapokea funguo kutoka kwa mtu aliye nje ambaye ameshika karatasi nyeupe. Tukio hili linashiria kuwa huenda mwanaume huyu amenunua au amepokea gari jipya kutoka kwa muuzaji magari au hata huduma ya kupangisha magari.

Huu ni ukumbi wa maonyesho ya magari. Ndani kuna magari mapya aina tofauti tofauti yaliyopangwa vizuri juu ya sakafu safi ya marumaru. Kuna vyoo vya dirisha vinavyoruhusu mwanga kuingia. Hii ni sehemu ambapo watu hukuja kuchagua magari au kununua magari kutoka kwa wauzaji.

Pichani ni wanandoa wakisalimiana na muuzaji wa magari katika eneo la maonyesho ya magari. Wanazungukwa na safu ya magari mapya au yaliyotumika yanayouzwa. Tukio ili linaashiria makubaliano ya ununuzi wa gari au majadiliano ya mwisho kabla ya ununuzi wa magari. Mawingu pia ya yanaonekana kwa umbali na mazingira ni ya kisasa.

Hili ni eneo la wazi lenye nyasi ambapo magari mbalimbali yameegeshwa ikiwa na mazingira ya kijani na miti mirefu. Watu wachache wanaonekana wakitembea kuelekea kwenye mahema meupe yaliyosimama kwa mbali, ikiashiria uwepo wa tukio maalum kama sherehe, mkutano au hafla ya kijamii. Hali ya anga ni nzuri, yenye jua na anga la buluu.

Gari aina ya matatu lenye nambari ya usajili KCN 709X inaonekana, huku maandishi kama vile junkyard kenya na Kenya rules yakionekana kwenye kioo cha upande wa nyuma. Gari hilo ni la rangi ile ya fedha, na lipo penye eneo lenye changarawe na miti ya kijani inaonekana.

Hili ni gari la rangi nyeusi aina ya Mercedes-Benz , lenye nambari ya usajili KAG 528U likiwa limeegeshwa kando ya barabara tulivu yenye miti mingi na mazingira safi. Barabara inaoneka kuwa ya mtaa wa kifahari au sehemu tulivu ya makazi. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na limepambwa vizuri ,likiwa limeegeshwa sehemu yenye mwangaza wa jua.

Hili ni soko la wazi au duka la ufundi wa mikono, labda nchini Kenya kutokana na bidhaa zinazoonekana. Kuna safu nyingi za shanga za rangi mbalimbali na mikufu inayoning'inia kando ya ukuta wa mbao, ikionyesha ufundi wa kitamaduni. Pia kuna mikoba iliyotengenezwa kwa mikono na bidhaa zingine zinazofanana zinazoning'inia au kuwekwa kwenye vibanda. Muundo wa soko unaonekana kuwa rahisi, wa mbao na paa la bati, jambo ambalo ni kawaida katika masoko mengi barani Afrika.

Hili ni soko la bidhaa za kienyeji na kazi na mikono. Ambapo bidhaa kama mikoba za mikono, vikapu, mapambo, shanga, vinyago na nguo za kiutamaduni zinapangwa na kuonyeshwa kwa wateja. Kuna wachuuzi na wateja walio keti au kusimama karibu na maduka haya. Muundo wa jengo unaonyesha kuwa soko hili liko ndani ya jengo kubwa. Pengine soko la kisasa la mjini. mazingira haya yanadhihirisha biashara ya utalii au bidhaa ya kiutamaduni.

Hili ni soko kubwa lenye watu wengi sana labda soko la gikomba ama soko lingine lenye shughuli nyingi nchini kenya. Watu wamefurika sokoni wengi wao wakiwa wanafanya biashara waliokaa chini na wamesimama karibu na bidhaa zao, ambazo zinaonekana kuwa ni pamoja na mazao, nguo na bidhaa nyinginezo. Badhii ya bidhaa zimefungwa kwenye magunia ya mifuko mikubwa. Kuna miundo ya paa zilizowekwa juu zikitoa kivuli kwa soko. Mazingira yanonekana kuwa ya pilikapilika na biashara inashamiri.

Hili ni eneo la soko la wazi sehemu ya kupokea bidhaa, ambapo idadi kubwa ya vitunguu imepakiwa na kuhifadhiwa. Vitunguu vimefungwa kwenye mifuko ya nyavu nyekundu, vikiwa vimeundwa kuwa mirundo mikubwa chini, na pia ndani ya lori la kijani kibichi. Watu kadhaa wanaonekana wakishiriki katika shughuli za kupakia au kupakua vitunguu. Mwanamke mmoja amesimama mbele ya kushoto, amevalia kofia kubwa na nguo za kitamaduni, akionekana kusimamia kushiriki katika mpangilio wa vitunguu.

Hili ni soko la bidhaa za kienyeji, linalouza sanaa na kazi za mikono. Kuna mavazi ya kitamaduni yaliyona rangi nyingi, mikufu, vikapu vya kushona, vichapo vya mbao, vigae vya kimapambo, na viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga. Watu wanaonekana wakitembea kati ya vibanda, wengine wakichagua bidhaa. Mazingira haya yanaonyesha sehemu yenye shughuli nyingi za biashara, huenda ni soko maarufu la watalii.

Hii ni duka au sehemu ya maonyesho ya kazi za mikono za kiafrika, kuna vinyago vya wanyama kama pundamilia, twiga na ndege pamoja na mashua ya mbao ilioandikwa MVA Malindi. Pia kuna mapambo madogo kama nyumba ya jadi, changa na sanamu dogo za wanadamu na wanyama. Vitu hivi vyote vimetengenezwa kwa mbao na vifaa vya asili na vina rangi angavu na mapambo ya kuvutia mazingira yanaonyesha utamaduni wa kiafrika hasa wa pwani.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi pengine la bidhaa za shambani. Kuna maduka mengi yaliyojaa matunda na mboga mbalimbali kama vile nyanya, viazi vitamu, vitunguu na kabeji. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara zao wengine wakiuza na wengine wakinunua. Muundo wa soko una nguzo za chuma zinazobeba paa la bati na kuta za mawe zinaoonekana upande wa kushoto. Kwa ujumla hali hii inaonyesha mazingira halisi ya soko la kawaida ambapo bidhaa safi zinauzwa.

Hili ni duka la sanaa za mikono na zawadi, labda soko la wazi au kibanda. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa zimetengenezwa kwa bao, zikiwemo sanamu za wanyama na watu, vinyango vilivyorembwa na vitu vingine vya mapambo. Pia kuna ngozi ya ng'ombe yenye madoa meusi na meupe iliyoning'inia upande wa kulia, na vitu vingine vya kitamaduni. Mwangaza mkali kutoka juu unaangazia bidhaa. Mpangilio unaonyesha kuwa ni mahali ambapo watalii wanaweza kupata zawadi za kitamaduni za kiafrika.

Hili ni banda la oko la kienyeji linalouza mapambo ya asili kama vile, mikufu, bangili, mikanda na vikoi. Vitu hivyo kwa mikono kwa kutumia shanga, na nyuzi za rangi mbali mbali. Wahudumu wawili wanaonekana wamekaa ndani ya banda hilo wakishughulika na bidhaa zao. Anga ni safi lenye mawingu machache, ikiashiria hali ya hewa nzuri. Hili ni eneo linaloonyesha utamaduni na ubunifu wa kienyeji.

Hii ni meza ya bidhaa mbalimbali za sanaa na ufundi wa mikono ya kiafrika. Baadhi ya bidhaa ambazo zinaonekana ni pamoja na sandali zenye mapambo ya shanga, mifuko ya mikono iliyosokotwa kwa nyuzi na ngozi, vinyago na sanaa za wanyama kama twiga na pundamilia na mapambo na vitu vya shanga. Hii ni soko banda la kuuza bidhaa za kitamaduni, mara nyingi hupatikana katika maeneo ya utalii au maonyesho ya sanaa.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi labda soko la ufundi la bidhaa za kienyeji. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa chini na kwenye meza zikiwemo shanga, vito na nguo. Watu kadhaa wanaoonekana wakitembea wakipitia bidhaa au wakifanya biashara. Wengine wamekaa chini wakiuza bidhaa zao. Paa la soko linaonekana kuwa la turubai ya buluu ikitoa kivuli. Mpangilio unaonekana kuwa wa wazi na kuna bidhaa nyingi zenye rangi mbalimbali.

Hili ni duka dogo la wazi kando ya barabara liki onyesha aina nyingi za shangaa na vito vya mapambo vya kitamaduni ambavyo vina onekana vya kiafrika au vya maasai kutokana na rangi na mtindo, Bidhaa hizo zikiwemo shangaa zime tundikwa na kupangwa kwa urembo zikijaa rangi mbali mbali kama nyekundu, kijani, njano, bluu na nyeusi. Upande wa kulia watu wawili wana onekana wakitembea kwenye njia na mmoja wao ana oneka amevalia nguo zenye muundo wa kienyeji. Hali ina ashiria soko la wazi la bidhaa za kitamaduni.

Hili ni duka la kazi za mikono na sanaa za asili labda katika soko la wasanii au eneo la kitalii barani Afrika. Vitu vinavyoonekana ni pamoja na michoro na uchoraji wa batiki, vifaa vya mapambo na vinyago vya mbao. Pia ni sehemu yenye utajiri wa utamaduni na huenda ikahusiana na utalii wa kitamaduni au hata uhifadhi wa kazi za mikono.

Hili ni soko la matunda lenye rangi mbali mbali, likiwa limejaa vikapu vikubwa vilivyojaa matunda kama vile nyanya, limau, matunda mekundu na ya kijani. Wachuuzi na wateja wanaonekana wakizunguka wengine wakiwa karibu na bidhaa zao. Miavuli yenye rangi tofauti tofauti imetandazwa juu kuwalinda dhithi ya jua kali. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za biashara, katika soko la wazi.

Hii ni meza ya kuuza bidhaa za kazi za mikono katika soko au banda la kibiasshara. Vitu zinazoonekana ni kama vile bangili, vikapu au mikufu ambayo imetengenzwa kwa shanga, maganda ya konokono na nyuzi. Hii inaonyesha utamaduni wa kiafrika na mapambo ambayo huvutia watalii wakati wa kutembelea Afrika

Pichani ni mwanaume anayefanya kazi ya kuuza miwa kando ya barabara. Ameweka maua ya rangi tofauti tofauti kwenye ndoa na karatasi za plastiki. Anatumia mavuli wa rangi tofauti tofauti kuyakinga maua yake. Pia kuna bango ambalo linaonyesha nambari ya mpesa kwa ajili ya malipo. Kando yake kuna magari ambayo yameegeshwa na ambayo yanaonyesha kuwa hilo ni eneo la mji.

Hii ni sehemu ya karakana au soko la bidhaa za ufundi wa chuma , mahali ambapo bidhaa hutengenezwa au kuuzwa Kwa ajili ya kila siku , vitu ambavyo vinaonekana nikama vile , majiko ya makaa ya chuma ya rangi tofauti , sufuria kubwa na ndogo zilizo tengenezwa Kwa chuma , sahani na sinia za chuma zilizo pangwa kwenye rafu , makontena ya plastiki ya rangi ya buluu na meza za chuma na pia kuna watu wawili walio katika mazungumzo wakiangalia bidhaa.

haya ni mandhari ya jiji wakati wa jioni au asubuhi, yenye mawingu mengi angani. Majengo ya ghorofa yanaonekana kwa wingi, yakionyesha mazingira ya mji wa kisasa. Kuna maeneo yenye miti mingi katikati ya majengo yakionyesha uhuiano wa mji na mazingira ya kijani. Mtaa wa mbele una magari yaliyopaki na miti mirefu pembeni. Hii ni taswira ya jiji lililo endelea huenda ikawa nairobi kutokana na muundo wa majengo na mazingira.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na rangi ya kijivu na nyeupe, chini ya anga la buluu lisio na mawingu. Madirisha mengi ya buluu yanaonekana kwenye jengo hilo. Mbele ya jengo kuna miti na vichaka, na nyaya za umeme zinaonekana zikining'inia upande wa kulia wa picha . Taarafu ya barabarani inaonekana upande wa kushoto.

Hili ni jengo lakisasa la makazi linaloonekana kuwa ghorofa au nyumba za kifahari zenye rangi nyeupe na kijivu, jengo lina madirisha makubwa kioo na balcony zenye kioo pia ,mbele ya jengo kuna bustani ndogo iliyopambwa na mimea ya kijani kibichi na pia kuna maegesho yaliyofunikwa na baiskeli mbili zilizopakiwa kando, Bingu inaonekana kuwa na mawingu kidogo kwa sheria hali ya hewa kuwa nzuri.

Hii ni nyumba ya kuishi ya ghorofa moja, yenye kuta za mawe na rangi ya krimu juu. Nyumba ina madirisha makubwa yenye milango ya chuma yenye vioo. Eneo la nje lina bustani safi, yenye nyasi zilizokatwa vizuri na ua wa kijani, uliopangwa kwa mtindo mzuri. Pia kuna miti na vichaka vilivyozunguka eneo hilo, vinavyoipa nyumba mwonekano wa utulivu na mazingira ya asili.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye ghorofa moja au mbili iliyopakwa rangi mbili tofauti; sehemu moja ya manjano inayong'aa na nyingine ya kijivu. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye mimea mingi ya kijani na vichaka vya maua ya manjano. Kwenye bustani kuna viti viwili vyeupe vya chuma vilivyopakwa rangi nyeupe. Pia anga linaloonekana kuwa la buluu na mawingu kidogo, ikionyesha hali ya hewa kuwa nzuri.

Hili ni bango lililobandikwa kwenye ukuta uwanja wa jengo nguzo, ambalo linaonekana kuwa na rangi ya chungwa iliyokolewa kahawia. Bango hilo limeandikwa kwa mkono, na lina ujumbe mfupi unaosomeka, two bedroom house to let , ikifuatiwa na nambari ya simu. Hii inaashiria kuwa kuna nyumba ya vyumba viwili vya kulala, inayopangishwa. Juu ya ukuta au nguzo hiyo, kuna waya wa chuma wenye miiba, unaoonyesha hatua za usalama.

Hii ni nyumba ya gorofa yenye rangi nyeupe na usanifu wa kisasa. Nyumba ina veranda ya juu na chini madirisha makubwa ya vioo na paa la juu lenye uzio wa chuma. Gari jeupe limeegeshwa karibu na nyumba na mazingira yanayoizunguka yanaonekana nadhifu na safi.

Hili ni jengo la ghorofa mbili ambalo linaonekana bado linajengwa au limekamilika hivi karibuni likiwa na kuta za mawe na milango ya chuma. Ghorofa ya chini ina rangi ya kijani kibichi upande wa kushoto na milango mikubwa ya chuma nyeusi yenye bango ndogo iliyoandikwa to let . Ghorofa ya juu ina madirisha matatu yenye nondo za chuma. Mbele ya jengo kuna barabara ndogo au njia pamoja na mawe na kipande cha gogo la mti.

Hili ni jengo refu la ghorofa linalo onekana kuwa makazi au biashara likiwa na balkoni nyeusi zilizo pangwa mistari. Mbele ya jengo kuna miti mirefu ya kijani kibichi, upande kulia wa picha kuna ukuta wa matofali ya saruji unayo onekana kuwa mrefu , upande wa kushoto kuna barabara yenye vumbi au changarawe na magari machache yanaonekana kwa mbali. Anga ina mawingu meupe yenye rangi ya buluu.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo linaonekana kuwa nyumba ya makazi iliyo na lango la chuma lenye nakishi za dhahabu mbele. Juu ya lango kuna ukuta mfupi uliojengwa kwa mtindo wa kizamani. Ghorofa ya kwanza ina madirisha makubwa yenye vioo vyeusi na kuna nondo za chuma zenye ncha kali juu ya ukuta na kwenye varanda kwa ajili ya usalama. Juu ya jengo kuna paa la kijani kibishi na kuna vifaa vya jua juu ya paa.

Haya ni magari ya mtaa wa mji unaendelea ,kwenye majengo ya ghorofa. Baadhi yakiwa katika hatua mbali mbali za ujenzi. Mbele Kuna vibanda vya biashara au soko, na magari pamoja na watu wanaonekana wakishughulika. Hali ya anga ni ya mawingu kiasi huku anga likiwa na rangi ya blue na mawingu meupe .Picha inaonyesha maisha kawaida ya mtaa wa mijini.

Hili ni jengo refu la ghorofa likiwaka taa usiku, likiwa limetulia katikati ya mandhari ya jiji yenye miti mingi. Anga linaonekana kuwa na mawingu na giza, likipendekeza usiku wa kawaida. Chini ya jengo hilo kuna mstari ya miti mirefu ya kijani kibichi, na mbele ya miti hiyo kuna barabara na ukuta mweupe. Kwa mbali taa za jizi zimeonekana zikiwaka huku zikionyesha uwepo wa makazi na ingine au biashara.

Hili ni bango kubwa jeupe na jekundu likining'inia nje ya jengo likitangaza commercial property for sale ama majengo ya biashara yanayouzwa. Juu ya bango kuna namba ya simu zilizoandikwa kwa rangi nyeusi. Bango hili linaashiria kuwa kuna mali inayouzwa. Jengo lenyewe linaonekana kujengwa kwa matofali ya rangi ya mchanga na lina madirisha.

Hili ni jengo refu la kisasa la gorofa lenye muundo wa kuvutia wenye pembe kali. Lina umbo la kifasaha kama konzo nandi vii na linaunda pembe tatu katikati. Jengo hilo linaonekana kuwa na baranda nyingi zenye vizuizi vya kioo ama madirisha ya buluu ya kung’aa. Rangi yake ni ya kijivu yenye mwanga na inaonyesha muundo wa nje uliosafi na wa kisasa. Chini ya jengo hilo kuna ukuta wa uzio wa ulinzi fulani na unaonyesha kuwa kuna mfumo wa umeme au ulinzi.

Hili ni eneo la nyuma au uwa wa nyumba likiwa na nyasi chache na udongo wazi, kuna matangi makubwa meusi mawili ya kuhifadhia maji yaliyowekwa karibu na ukuta wa zege ,na karibu nao kuna nguzo ya kuanikia nguo miti midogo na mimea inaonekana imeoteshwa kwenye udongo wazi nyuma kuna jengo lenye ghorofa kadhaa linaonekana kuwa nyumba za safu au makazi mengine, hii inaonyesha eneo la makazi labda katika mazingira ya mijini au viungani mwa jiji mjini Kenya.

Hii ni nyumba ya kisasa ya kujitegemea yenye kuta za mawe na paa la bati. Eneo la nje limepangwa vizuri na lina urembo wa mimea iliyokatwa kwa umbo nzuri. Kuna njia ya mawe kuelekea kwenye nyumba na sehemu ya ardhi imefunikwa na kokoto. Mandhari ni safi na ya kuvutia na inaonekana kuwa eneo la makaazi lenye utulivu.

Hii ni sehemu ya nje ya jengo la kisasa lenye bustani iliyopendelewa vizuri. Kuna verandah iliyo na viti na meza kwa ajili ya kupumzika mikutano midogo. Pia kuna nyumba ndogo upande wa nyuma yenye ngazi za duara za kupandia juu. Eneo hili limezungushiwa ukuta wenye waya wa usalama juu na mandhari yake yanaonyesha utulivu na usafi, huenda ni sehemu ya makazi ya kifahari au ofisi ya kisasa.

Hii ni sehemu ya ndani ya jengo la ghorofa pengine jengo la makazi au hosteli. Kuta zimepakwa rangi ya krimu na kuna madirisha mengi ya vioo yenye grili za chuma kwa ajili ya usalama. Madirisha mengine yako wazi na mwanga wa jua unaingia ndani ukionyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri. Jengo linaonekana kuwa nafasi ya wazi katikati ili kuruhusu mwanga na hewa kupita kwa urahisi.

Haya ni majengo ya makazi katika mtaa wa mji. Kuna jengo la kushoto lenye rangi ya kijani kibichi, na sehemu nyingi amabazo bado hazijawekewa madirisha au milango. Kulia kuna jengo jingine ambalo limeandikwa "North Crest View" ,linaonekana kumalizika vizuri na lina vyumba vya kuishi. Pia kuna mabanda ya biashara, au nyumba za chini mbele ya majengo haya, na waya za umeme unaopita juu. Anga ni safi na ya buluu, ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Haya ni mandhari ya makazi ya watu, ambapo kuna majumba ya kifahari yaliyoengwa kwa ukaribu, yakiwa yamezungukwa na ukuta wa mawe. Majumba haya yana pa za kisasa likiwa na solar juu ya paa. Mbele ya kuna kiwanja kikubwa chenye majani yaliyokauka, kinachoashiria eneo lisilotumika au ni wazi. Anga ni ya mawingu mepesi na hali ya hewa inaonekana kuwa ya asubuhi au alasiri.

Hii ni sehemu ya muuzaji samaki ndani ya duka au soko kubwa. Juu ya kaunta kuna mabango mbalimbali yakiwemo yale yanayosomeka fish monger na we proudly support local fishing . Pia kuna picha za samaki na michoro ya maisha ya baharini. Baadhi ya mabango pia yanaonekana kuwa na maelezo kuhusu huduma kama vile we are happy to clean and cut your fish the way you like . Eneo hili linaonekana kuwa limejipanga vizuri na linahudumia mahitaji ya wateja na wanaotaka kununua samaki.

hii ni sehemu ya fruits and vegetables yaani matunda na mboga ndani ya duka kubwa kuna rafu na masanduku ya mbao yaliyojaa matunda na mboga mbalimbali yakiwemo mandizi, maembe, karoti, nyanya na viazi, bidhaa zimepagwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha unao toka juu, wanunuzi wanaonekana kukangua bidhaa zao.

Hii ni sehemu ya duka kubwa au maduka makubwa yenye rafu mbili zilizojazwa bidhaa . Rafu ya kulia ina chokoleti za aina tofauti tofauti kama vile M&M's na sneakers zilizopangwa vizuri kwenye vibweta. Rafu ya kushoto inaonekana kuwa na bidhaa za unga au nafaka zilizofungwa kwenye mfuko mkubwa. Sakafu ina vigae na inaonekana safi . Ujumla hii ni hali inayoonyesha mpangilio wa bidhaa katika duka la rejareja.

Hii ni sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa au sokoni, mbele kuna rundo kubwa la matikitimaji, baadhi yake yamekatwa kuonyesha nyama nyekundu yamewekwa kwenye masanduku ya mbao. Nyuma ya matunda na mboga hizi, kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali za matunda na mboga, zikiwa zimewekwa kwenye jokofu au sehemu zenye baridi. Sehemu hii imeangazwa vizuri na taa za dukani. Juu ya rafu kuna ishara kubwa inayosomeka (Fruit and Vegetables) ikionyesha wazi sehemu hiyo.

Huu ni mlango wa kuingilia wa duka kubwa ya Carrefour lenye nembo ya buluu inayong'aa. Ndani ya duka kuna wateja wachache wanaonekana wakiingia na kutembea. Na vikapu vya ununuzi vimepangwa kando ya mlango. Reki za bidhaa na mabango ya mauzo yanaonekana kwa mbali yakionyesha kuwa ni duka la kisasa la rejareja. Inaonekana kuna shughuli za kawaida za ununuzi ndani ya duka na taa angavu za dari zinaangazia nafasi hiyo.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la soko ka kisasa. Kuna foleni za rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali, zikiwemo pasta and rice , seasonings na aftershelf kama inavyoonekana kwenye alama za mwelekeo. Sakafu ni nyeusi na taa ndefu zinazotoa mwanga kutoka dari. Mtu mmoja anaonekana akitembea chini ya njia kuu katikati ya duka. Kwenye upande wa kulia, kuna runda la vikapu vikubwa vilivyotengenezwa kwa ufumaji.

Hili ni eneo la malipo katika duka kubwa. Wafanyakazi kadhaa waliovaa mashati mekundu wanaonekana wakihudumia wateja ambao wanasubiri kulipia bidhaa zao. Kuna troli za ununuzi zilizojaa bidhaa karibu na eneo ya malipo. Bango lililo juu linaandika karibu likipenedekeza eneo hilo kuwa nchini Kenya au Afrika Mashariki. Pia kuna ishara inayoonyesha huduma ya kipaumbele kwa wazee wajawazito na watu wenye ulemavu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa kwenye rafu ndefu pande zote mbili za njia kuu. Upande wa kushoto kuna bidhaa za nyumbani kama sabuni za kufulia, sabuni za vyombo, na bidhaa nyingine za usafi. Upande wa kulia kuna bidhaa nyingi za kumiminika zingine za kusafisha matumizi mengine. Njia ya kati ni pana na inaonyesha sakafu ya vigae. Mbali kidogo kuna rafu nyingine zenye bidhaa zilizopangwa vizuri. Mwanga unatokana na taa zilizopo juu ya dari.

Hii ni mandhari ya duka kubwa la rejareja . Watu kadhaa wanaonekana kwenye mikokoteni wanunuzi wakinunua bidhaa . Rafu zimepangwa vizuri na jimejaa bidhaa mbalimbali kama vyakula , sabuni na vifaa vya nyumbani . Pia , kuna mabango ya matangazo ya bei zilizopunguzwa yakining'inia juu. Mazingira ni safi yenye mwangaza mzuri na nafasi ya kutosha kwa wateja kutembea kwa urahisi .

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa labda duka la kahawa au sehemu maalum ya kahawa ,rafu ndefu zimejaa kwa kiti nyingi za kahawa na aina mbalimbali za bidhaa zinazohusiana zikiwemo bidhaa za java , kama vile java house na dormans kuna level za bei kwenye halafu zinazoonyesha be kama 949 na 849 ambazo zinaashiria shilingi za Kenya, mwishoni mwa rafu kuna mtu mmoja wawili wakiwa wanasonga mbele na unaonekana kama mteja mmoja anasukuma toroli ndogo.

Hizi ni rafu ndefu ndani ya duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zinazoonekana ni pamoja na sabuni za lukes , pakiti za biskuti au vitafunwa na bidhaa nyingine zilizofungashwa. Kuna mabango ya bei, yanayoonyesha shilingi za Kenya na bango moja kubwa lenye neno promotion likionyesha ofa maalum. Sakafu ya duka inaonekana safi na upande wa kulia mbali, kuna sehemu za troli za ununuzi.

Hii ni sehemu ya ndani ya dukaa kubwa ya rejareja lenye rafu ndefu zilizopangwa bidhaa mbalimbali. Upande wakushoto ziejaa bidhaa za vinywaji kahawa na bidhaa nyingine za chakula. Upande wa kulia rafu zimejaa pakiti zavitafunio na bidhaa nyingine. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri na sakafu yenye vingai. Nguzo nyeupe zinaonekana zikishikilia paa. Mwanga wa kutosha pia unatoka juu uku ukiangazia bidhaa vizuri.

Hili ni duka la kuuza viatu lililo na viatu namba mbalimbali na malapa vilivyopangwa katika mpangilio mzuri. Kuna viatu vya wanaume, wanawake na watoto na pia raba na buti na malapa ya rangi tofauti tofauti. Kuna mabango haya ya kuonyesha bei na bidhaa mpya kama vile easter shoe collection na new arrivals every friday .

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la vyakula, kuna sehemu mbalimbali zenye matunda safi kama ndizi, machungwa, mapera na mengineyo. Pia kuna sehemu ya hot deli ambavyo ni chakula kilicho tayari kuliwa na sehemu ya bakery ambapo ni pahali pa kuoka mikate. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye mabanda ya mbao na magurudumu ya mbao na kuna watu wachache wanafanya manununuzi au kazi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la rejareja ambapo kuna offer maalum imeandikwa promo ya bidhaa za karatasi za chooni aina ya Hanan Premium Tissue. Vifurushi vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya jukwaa la matangazo lenye maandishi ya rangi nyekundu na mistari ya njano huku bango la promo likiwa juu kuonyesha punguzo la bei. Mazingira ni safi na taa za dari zinatoa mwangaza mzuri.

Huu, ni mlango wa kuingililia wa duka kuu la Naivas supermarket . Juu kuna bango lenye jina la duka ambalo ni Naivas, na chini yake kuna maandishi ya kukaribisha wateja, ambayo ni karibu Naivas. Ndani ya duka kuna sehemu ya matunda na mboga, pamoja na eneo la kuhifadhi mizigo. Pia kuna walinzi wawili wamesimama mlangoni wakihakikisha usalama wa wateja.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la reja reja ambapo watu wanaonekana wakinunua bidhaa mbali mbali, hasa matunda na mboga. Duka limepangwa vizuri kwa raki na mabango ya matangazo ya punguzo la bei yameonekana yakiangalia juu. Sakafu ni safi na kuna mfanyikazi anayeonekana akisafisha eneo hilo. Mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku za ununuzi katika duka kubwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja ambalo lina bidhaa mbalimbali. Mbele kuna rafu ya viatu vya michezo vya chapa ya Bata. Kwa mbali kuna watu wakiwa kwenye foleni wakinunua bidhaa mbalimbali pamoja na baiskeli na mapambo. Eneo lina mwangaza wa kutosha na limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.